Kompyuta mpakato na kikombe cha kahawa vimeekwa juu ya uso wa manjano. Kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi makubwa yanayosema, e learning kwa rangi nyeupe juu yq mandhari ya manjano pamoja na icon nne zinazowakilisha vipengele vya elimu mtandaoni. Kikombe cha kahawa chenye kifuniko cheupe kinatoa kivuli kikiongeza undani wa picha.

Chumba rahisi chenye kitanda kimoja, kitanda kina blanketi ya rangi ya blue na nyeusi yenye muundo ya vijangamano pamoja na mto mweupe, ukuta wa chumba ni wa rangi ya beji na Kuna mlango wa blue upande wa kulia karibu na kitanda na swichi ukutani

Darasa tupu lenye mistari kadhaa ya madawati na viti vilivyopangwa kwa mpangilio. Madawati yana sehemu ya juu nyeupe huku viti vikiwa vya bluu na miguu ya chuma. Sakafu ni nyekundu na kuta za darasa ni ya rangi ya beige , zikitoa mwonekano wa utulivu.

Jengo la gorofa tatu linalojengwa kwa zege. Kila gorofa ina roshani yenye mlingoti mweupe na mapambo mekundu. Kila sakafu ina madirisha na milango kadhaa na upande wa kushoto kuna ngazi za nje zinazopanda hadi juu. Mbele ya jengo kuna mti mdogo na eneo lililopigwa lami.

Mchezo wa mpira wa kikapu ukiendelea kati ya timu mbili, moja yenye sare za njano na nyingine za bluu. Mchezaji wa timu za bluu anadribble mpira huku akilindwa kwa karibu na mchezaji wa timu ya njano. Wachezaji wengine wanaonekana nyuma baadhi wakiwa kwenye benchi na wengine wamesimama. Mchezo unachezwa ndani ya ukumbi kama inavyoonekana kwenye uwanja na mpangilio wa viti.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vinne vya mbao. Mashuka ya vitanda ni ya rangi tofauti kama nyeupe, buluu na yenye michoro. Kati ya vitanda karibu na dirisha kuna kiti cha mbao, sakafu ni ya mbao na kuta zimepakwa rangi ya joto. Dirisha lina vyuma na linapitisha mwanga wa asili.

Watu watatu wamevalia sare za buluu wakishirikiana katika kazi, mmoja ameketi kwenye benki ya kazi akishika kibao cha kielektroniki na kuonyesha ishara kwa mikono akionekana kuelezea jambo kwa mwenzake aliyesimama karibu naye. Mtu wa tatu yuko nyuma akihudumia rafu zilizojaa vifaa mbalimbali.